Maabara maalumu ya kompyuta katika shule ya sekondari, yenye meza kubwa na viti zilizojaa kompyuta mpakato zikiwa zimechajiwa tayari, kwa ajili ya wanafunzi kuja kujifunza kompyuta pamoja na teknolojia kwa ujumla.

Wanafunzi wakiwa darasani katika vipindi vyao vya kila siku wakisoma, wengine wakijisomea na wengine wakimsikiliza mwalimu ambaye anaongoza mbele yao, huku wengine wakiwa wanafanya shughuli zao binafsi ambazo hazihusiani na kusoma.